Boksi la dawa za mifupa kwa wanyama kama mbwa pamoja na paka, lililochorwa wanyama hao huku likiwa na maelekezo yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza pamoja na idadi ya vidonge vinavyopatikana ndani ya boksi hilo.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika boksi dogo, lenye ujazo wa lita tano huku likiwa na picha ya ng'ombe, na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, pamoja na taarifa zingine za jinsi ya kutumia dawa hiyo kwa usahihi bila kuzuru afya ya mnyama.

Bidhaa za kilimo mbolea ya kisasa iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kulima, huku ikiwa na maandishi yaliyosomeka kwa lugha ya kiswahili na kingereza safi "salvi organic fertilizer" iliyohifadhiwa katika gunia lenye ujazo wa kilo hamsini.

Dawa ya mifugo iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kutibu afya zao, huku ikiwa imewekwa katika boksi lenye ujazo wa mililita hamsini, juu ya boksi hilo kukiwa na picha ya mbwa na maandishi yanayosomeka kwa kiingereza "4CYTE dog".

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika duka kubwa, lililowekwa makabati yaliyotengenezwa kwa mbao zilizopakwa rangi nyeupe; huku katika makabati hayo kukisheheni chupa ndogo za dawa, zilizowekwa dawa mbalimbali za kuulia wadudu, pamoja na pembejeo za kilimo.

Dawa ya mifugo inayotumika kuulia vijidudu vinavyoshambulia mifugo, inayoitwa “MEDIVAL POX” iliyowekwa katika vichupa vidogo vidogo vyenye rangi nyekundu. Huku ikiwa imewekwa katika ujazo sawa kulingana na “MILLS”.

Pembejeo za kilimo, mbolea ya asili inayotumika kukuza mazao ya miti, iliyoandikwa majina kwa lugha ya kiingereza "agriflora organic fertilizer", yenye ujazo wa kilo hamsini iliyowekwa vizuri katika mfuko maalumu uliohifadhiwa kwa umakini mkubwa.

Dawa ya mifugo inayotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, hasa yanayoshambulia ng’ombe. Huku dawa hiyo ikiwa imehifadhiwa katika chupa maalumu ndogo, yenye ujazo na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "COOPERS SPOT ON".

Dawa ya "Bimectin Plus", dawa ya wanyama ambayo inahusika na kusababisha kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama hao. Dawa hii ikiwa imehifadhiwa katika kifungashio cha chupa ndogo yenye ujazo, na kuwekwa katika boksi linalovutia sana.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika meza ndogo mahali ambapo dawa hizo zikiwa zimewekwa katika machupa madogo madogo yaliyofungwa vizuri, huku kukiwa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hizo kwa kila moja katika chupa yake.

Boksi dogo la dawa za mifugo, hususani mifugo inayotibiwa kama ng'ombe pamoja na aina nyingini ya mifugo inayoitwa "dozeni" lenye ujazo wa lita moja. Huku boksi hilo likiwa na dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali hasa yanayoshambulia ng'ombe pamoja na mbuzi.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa maalumu iliyofungwa vzur ikiwa na ujazo wa mililita mia tatu, huku ikiwa na maelekezo ya dawa ya namna ya kutibu mifugo bila kuathiri afya zake pamoja na jinsi dozi inavyofanya kazi Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makabati maalumu yaliyofungwa kwa vioo mahususi, ilikuzuia dawa hizo zisichangamane na kuharibika kwa ajili ya kukinga afya ya wanyama mbalimbali kama kuku pamoja na wanyama wengine.

Mazao ya biashara kabichi zilizokua vizuri shambani na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa, huku kukiwa na kijana wa kiume mkulima wa mazao haya akifanya ukaguzi na upekuzi wa mazao kwa ajili ya kuyavuna na kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika eneo la wazi sehemu ya shamba hilo, wakikusanya mazao ya biashara yaliyotoka kuvunwa shambani, kwa ajili ya uhifadhi maalumu katika vifungashio vidogovidogo, pamoja na makontena, ili kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Zao la biashara lililovunwa shambani, tayari kwa maandalizi ya kupakiwa vizuri, katika vifungashio maalum na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali ili kujipatia fedha za kuendeshea shughuli za kilimo.

Vitunguu zao la biashara, linalochambuliwa na wakulima baada ya kuvunwa shambani kwa ajili ya kupakiwa katika vifungashio maalumu. Matenga maalumu yenye rangi ya njano na nyekundu kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko makubwa na madogo.

Mazao ya biashara, nyanya ni miongoni mwa mazao ya biashara. Nyanya zikiwa zinalimwa kutoka shambani hupakiwa katika matenga mazuri na ya kisasa, ili zisiweze kuharibika kwa lengo la kuweza kufikishwa sokoni na kuuzwa katika soko.

Zao la kibiashara lililolimwa vizuri shambani na kukomaa, likiwa limevunwa na wakulima wa mazao hayo na kuhifadhiwa katika eneo la wazi, baada ya kupukuchukuliwa, kwa ajili ya kuhifadhiwa kwenye matenga maalumu, ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Ndizi zao la biashara lililomea vizuri shambani na kustawi huku katika shamba hilo kukiwa na mikungu mingine ya ndizi iliyostawi vizuri, zilizoandaliwa vizuri kwa ajili ya kupachikwa kwenye magari mahususi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Hoho ni zao la biashara lililovunwa shambani katika shamba kubwa lililomea vizuri mazoa hayo, huku yakiwa yamehifadhiwa katika matenga maalumu kwa ajili ya kusafirishwa, kwenda maeneo mbalimbali kuuzwa katika masoko na magenge tofautitofauti.

Ndizi zao la biashara lililovunwa katika shamba kubwa la mazao hayo, kwenye migomba iliyomea ndizi hizo, zikiwa zimehifadhiwa sehemu za wazi, eneo la soko kwa ajili ya kununuliwa na kuuzwa kwa watu mbalimbali.

Nyanya ni zao la msimu la kibiashara, wakulima wengi huweza kupata faida kubwa kutokana na kilimo cha nyanya. Nyanya ni zao ambalo hulimwa na kuweza kustawi kwa kipindi cha muda mfupi. Ni zao zuri kwa biashara na soko lake ni jepesi, kulinganisha na mazao mengine.

Mazao ya biashara, kuna mazao ya aina mbalimbali ya biashara miongoni mwa mazao ya biashara ni kilimo cha matunda. Matunda aina ya nanasi ni matunda yanayotumika kwa shughuli mbalimbali za kibiashara. Wakulima wa mananasi huweza kulima mananasi na kuyauza ili kuweza kujipatia kipato cha kujikwamua katika shughuli zao za maisha.

Viazi, zao la biashara lililovunwa shambani na wakulima, likikusanywa katika eneo maalumu kwa ajili ya kuhifadhiwa katika magunia maalumu, ili kuenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali asa masoko ya kibiashara, na masoko makubwa na madogo.

Zao la biashara, kitunguu kilichomea vizuri shambani, kikiwa tayari kimekomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya soko hususani masoko makubwa na masoko madogo madogo, kwa ajili ya biashara na chakula.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri ndani ya shamba tayari kwa kuvunwa, ili kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko tofauti tofauti .

Mazao ya biashara yaliyovunwa shambani tayari kwa kuhifadhiwa vizuri, ili kuwekwa katika magunia maalumu yenye ujazo mbalimbali kama: kilo hamsini, kilo kumi na kilo ishirini, kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko tofautitofauti kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara, yaliyolimwa maalumu katika shamba kubwa la mazao hayo, huku yakiwa tayari yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa vizuri na wakulima kwa ajili ya kuhifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa pamoja na masoko madogomadogo.

Mazao ya biashara, ndizi zilizovunwa vizuri shambani baada ya kukomaa zikihifadhiwa katika matenga madogo, yaliyo na rangi tofauti tofauti kama njano pamoja na kijani kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa na kuwekwa vizuri katika vifungashio maalumu, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali. Wanawake wawili wakulima wa mazao hayo wakifanya kazi ya kuvuna na kuyahifadhi katika maghala kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika miche ya miti. Mapapai makubwa yaliyoota vizuri katika miti mikubwa ya mipapai iliyopandwa katika eneo la shamba kwa ajili ya kuvunwa, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususan masoko ya mjini na masoko ya vijijini

Zao la biashara lililomea vizuri shambani, huku kukiwa na mkulima alievalia mavazi nadhifu sana, akivuna mazao hayo kwa ajili ya kuyahifadhi vizuri katika matenga maalumu, ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, masoko makubwa na madogo.

Mazao ya biashara yakiwekwa na wakulima na kuhifadhia katika magunia maalumu kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, ili kuuzwa hususan masoko ya mijini na vijijini, mahali ambapo wateja wa bidhaa hizo huhitaji kwa wingi mkubwa.

Mazao ya biashara, mahindi yaliokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa, yakiandaliwa kwajili ya mavuno ili kuuzwa katika maeneo mbalimbali, hususani maeneo ya mjini na vijijini, kwenye masoko makubwa na madogo, kwajili ya chakula na kwajili ya biashara.

Kilimo cha biashara, hiki ni kilimo kinacho muwezesha mkulima kujipatia fedha kwani mazao ambayo hulimwa, hulimwa kwa lengo ya kuyauza. Mfano wa kilimo cha biashara ni kilimo cha ndizi, kwani ndizi hulimwa na kuweza kupelekwa sokoni kwa ajili ya kupata fedha kwa mahitaji yetu ya kila siku.

Mazao ya biashara yaliyolimwa katika shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na wanawake waliovalia mavazi nadhifu waliobebelea matenga maalumu ndani yake kukiwa na mazao ya biashara, wakiyahamisha kutoka eneo moja kupeleka eneo lingine kwa ajili ya kuyasafirisha kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yanayotumika kuuzwa katika maeneo mbalimbali, hususani masoko pamoja na magenge makubwamakubwa. Huku mazao hayo yakiwa yamemea vizuri katika shamba kubwa la kisasa lililopandwa miche ya mazao iliyokomaa vizuri kwa ajili ya kuvunwa.

Mahindi zao la biashara lililovunwa baada kukomaa ndani ya shamba kubwa , huku kukiwa na wakulima vijana wakivuna mazao hayo na kuyahifadhi vizuri kwaajili ya kwenda kuyasafirisha mjini kwenye masoko mbalimbali.

Mahindi ni zao la biashara linalolimwa katika jamii nyingi za waafrika. Mahindi huweza kukwamua uchumi wa wakulima wengi kwani ni zao linalostawi katika sehemu nyingi katika ardhi ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika.

Mazao ya bishara yakichambuliwa vizuri baada ya kuvunwa shambani, ili kuyahifadhi vizuri katika matenga na magunia maalumu kwa ajili ya kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali, ili kujipatia kipato na kuendeleza shughuli za kilimo cha mazo haya.

Vikundi vya ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani katika shamba lenye migomba mingi iliyokomaa, mazao ya ndizi huku yakiwa yamelimwa katika mpangilio mzuri, kwa ajili ya uvunaji wa mazao hayo na kwenda kuyauza katika maeneo mbalimbali ya masoko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa katika shamba kubwa lenye miche iliyooteshwa mazao hayo tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa katika masoko mbalimbali na wakulima kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja kwenye masoko hayo.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba la mazao hayo, tayari kwa kuvunwa ili kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa katika masoko mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuuzwa, ili kupata fedha za kujikimu pamoja na kuendeleza shughuli za kilimo.

Mapapai mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao hayo. Huku kukiwa na miche mingine ya miti iliyomea shamba hilo, lililokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Mananasi mazao ya biashara yaliyovunwa katika mashamba makubwa, huku yakiwa yamehifadhiwa vizuri kwa ajili ya kufikishwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko ya kawaida pamoja na masoko makubwa. Huku katika soko hilo kukiwa mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu na mwenye sura yenye tabasamu pana.

Mazao ya biashara viazi vilivyokomaa vizuri shambani, vikiwa vimefungwa vizuri katika magunia madogomadogo kwa ajili ya kupakiwa katika gari maalumu, ili kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya soko.

Wakulima wa mazao wakike na wakiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi pembeni ya barabara pembezoni mwa shamba la zao hilo, huku wakiwa wamehifadhi nyanya katika matenga maalumu kwa ajili ya kuyasafirisha na kwenda kuyauza.

Wakulima wa mazao mbalimbali wakiwa katika eneo la mashamba, ndani ya jengo la kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha kijani ambapo mazao ya aina tofauti tofauti hulimwa na kupandwa katika vitalu kwa mpangilio mzuri.

Mkulima wa mazao, wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu, wakiwa katika eneo la mashambani, wakichuma mazao yanayotokana na miche ya mashambani kwa ajili ya kwenda kuuzwa na matumizi mengine ya nyumbani, hususani chakula pamoja na biashara.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mikononi mwake akiwa ameshika zao la tikiti maji, katika eneo la mashambani kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo chakula pamoja na kuuza.

Wakulima wa mazao mbalimbali, wa kiume na wa kike, wakiwa katika eneo maalumu, mahali palipopandwa vitalu vya mashina ya mazao kwa ajili ya kulima mazao ya aina mbalimbali, hususani mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula.

Wakulima wa mazao wakiwa katika eneo la mazao ya biashara, katika sehemu ya shamba. Wakikusanya mazao mbalimbali, hususani viazi vitamu katika matenga maalumu yenye rangi tofautitofauti kama rangi ya kijani, bluu pamoja na nyekundu.

Mkulima wa mazao akiwa katika eneo la mashambani mikononi mwake akiwa ameshika tunda aina ya tikiti maji lililoiva vizuri shambani, baada ya kutoka kuvunwa kwa ajili ya chakula na biashara ili kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya masoko.

Wakulima wa mazao (wa kike na wa kiume) waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la shambani wakipalilia shamba kwa kutumia mikono na vijiti vya asili, teknolojia ya kizamani kwa ajili ya uandaaji wa shamba kuelekea kilimo cha mazao.

Wakulima wa mazao, vijana waliobobea katika shughuli za mashambani wakiwa wamepalilia na kulima mazao ya vitunguu vilivyomea vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri, kwa ajili ya kusubiri kuvunwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali na biashara.

Wakulima waliovalia mavazi nadhifu sana, mavazi ya mashambani wakiwa katika eneo ambalo vitalu vidogovidogo vya mimea vimeota na kupandwa katika eneo hilo kwa ajili ya ukuaji na ulimaji wa mazao tofautitofauti.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa injini ndogo, inayotumia mafuta iliyoundwa kwa visu vidogo vidogo, vinavyochanganya udongo na kuchimba wakati wa maandalizi ya shamba na wakati wa palizi, kwa ajili ya ustawi bora wa mazao bora ya kilimo.

Mashine kwa ajili ya shughuli za kilimo, hii ni teknolojia inayorahisisha zaidi shughuli za kilimo; kwani kazi inayoweza kufanywa kwa mashine moja, ingeweza kufanywa na idadi kubwa ya watu. Mazao mengi hupatikana kwakutumia mashine nzuri za kilimo na za kisasa.

Mashine za kilimo ni mashine nzuri na za kisasa, ambazo humuezesha mkulima kuweza kulima kwa mfumo wa kisasa na kupata mazao mazuri ambayo humuezesha kujipatia faida.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayojihusisha na uchakataji wa mazao mbalimbali, hasa katika mazao ya viwandani ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vyakula pamoja na juisi tofautitofauti.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa teknolojia ya kisasa na injini ya mafuta, inayotumika wakati wa uvunaji wa mazao, iliyofungwa katika trekta la kisasa linaotumia mafuta na kuendeshwa na kijana aliyebobea katika uendeshaji wa mashine hizo.

Mashine ya kilimo inaojihusisha na uchakataji pamoja usindikaji wa mazao, ndani ya kiwanda. Huku ikihusisha uzalishaji wa gesi pamoja na kemikali inayosaidia ukuaji wa mazao hayo, kwa njia ya mwanga unaozalishwa madhubuti.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa inayohusika na uchavushaji wa mazao pamoja na umwagiliaji wa mazao hayo. Ili kuhakikisha ustawi wa mazao pamoja na ukuaji wa mimea ndani ya shamba kwa njia za kisasa.

Mashine za kilimo. Hizi ni mashine zinazotumika zikiwa na teknolojia kubwa na ya kisasa kwa ajili ya shughuli ya kilimo, mashine nyingi za kilimo huweza kutoa mazao mazuri endapo zitatumika vizuri na kwa ustadi na kwa ufasaha mzuri.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, na kuendeshwa kwa mafuta, inayotumika wakati wa mavuno shambani, huku ikiongozwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana. Ambaye kazi yake ni kuiongoza mashine hiyo wakati wa mavuno ya mazao.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta, iliyoundwa kwa gurudumu dogo moja huku ikiwa na majembe madogomadogo, ambayo hutumika kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo; trekta ka kisasa lililounganishwa kwa majembe maalumu yaliyoungwa na magurudumu manne madogomadogo. Huku kukiwa na visu vidogovidogo ambavyo hufanya kazi ya kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa na uandalizi wa shamba.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa programu maalumu ya kompyuta, ambayo mashine hiyo hutumia kemikali mionzi pamoja na mwanga maalumu, kuhakikisha ustawi wa mazao yaliyopandwa kwa njia za kisasa, katika eneo hilo ili kuyasaidia mazao hayo kukua.

Trekta la kisasa, Mashine ya kilimo inayo tumika wakati wa mavuno ya mazao, iliyounganishwa kwa jembe maalumu mahususi kwa kazi hiyo, huku likifanya kazi ya kuvuna mazao mbalimbali hususani mazao ya mpunga katika shamba hilo.

Mashine ya kilimo, jembe la kisasa linaloongozwa na kuendeshwa kwa injini ndogo ya mafuta, huku likiwa na magurudumu mawili ambapo jembe hilo hutumika wakati wa kulima shambani, na wakati wa upandaji mazao hususan mazao ya mahindi.

Mashine ya kilimo, trekta maalumu ambalo hutumika katika kuchimba na kuchanganya udongo, wakati wa uandaji wa shamba na wakati wa kupalilia shamba.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Huku mashine hiyo ikiendeshwa kwa nishati ya umeme na njia za kielektroniki ambayo hutumika kuzalisha joto maalumu, mwanga wa kutosha pamoja na gesi inayotumika kwa ajili ya kukuzia mazao ndani ya kiwanda hicho.

Mashine ya kilimo trekta ya kisasa yenye rangi ya buluu, huku likiwa limefungwa jembe la kisasa maalumu kwa shughuli za kilimo linaloundwa kwa meno madogomadogo, yanayotumika kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa palizi na uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya uvunaji wa mazao ndani ya shamba, iliyotengenezwa kwa magurudumu mawili na kuendeshwa kupitia injini ndogo inayotumia mafuta, huku ikitumika kuvuna mazao ndani ya shamba hususani mazao ya biashara kama mahindi pamoja na mchele.

Kilimo cha mazao ya samaki yaliopandwa katika bwawa dogo lililojengwa pembezoni mwa makazi ya watu. Huku eneo hilo likiwa limeunganishwa kwa mabomba maalumu, yanayoingiza na kutoa maji katika bwawa hilo kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa samaki pamoja na mazao yake.

Kilimo cha nadharia ya samaki katika eneo kubwa sehemu ya shamba, mahali ambapo samaki hao huvunwa mazalia yake katika bwawa kubwa lililounganishwa na mabomba maalumu yanayotumika kubadilishia maji katika samaki.

Kilimo cha mazao ya samaki katika bwawa maalumu lililotengwa kwa ufugaji wa mazalia ya samaki, huku bwawa hilo likiwa limeunganishwa na mabomba maalumu ambayo husaidia kubadilisha maji ndani ya bwawa hilo pamoja na chakula ili kuhakikisha ustawi wa mazalia haya.

Misitu ni mahali ambapo kuna mkusanyiko mkubwa wa mimea ya aina mbalimbali, ikiwa imebananabanana ikiwemo mimea mikubwa na mimea midogo. Misitu pia ni mahali ambapo viumbe mbalimbali vya asili hutumia kama mazingira yao ya kuishi.

Msitu ni eneo ambalo huwa linazungukwa na vichaka pamoja na miti mikubwa. Misitu ndio chanzo kikubwa cha mvua zinazopatikana katika dunia, pia ndio chanzo cha utunzaji wa mazingira ,kwani hutupa hewa safi na salama.

Mkulima wa mazao, aliyevalia mavazi nadhifu sana, akikagua miche ya miti iliyopandwa katika vishina vidogovidogo, kwa ajili ya uangalizi maalumu ili kuhakikisha ukuaji wa miche hiyo unafanyika vizuri na kuleta mazao yenye ubora.

Mwanaume mtaalamu wa misitu aliyevalia mavazi nadhifu sana akimwagilia miche ya miti kwa ajili ya ustawi wa misitu. Ikiandiliwa mahususi kwenda kupandwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuvuna mazao ya misitu.

Msitu mdogo uliozungukwa na miti mikubwa na midogo, vichaka vidogovidogo; huku ukizunguka vyanzo vya maji. Dimbwi lililosheheni maji machafu yaliyoota miche midogo ya miti ndani yake, hususani magugu.

Msitu ni mahali ambapo huwa pamezungukwa na uoto mwingi wa asili. Pia msitu ni mahali ambapo viumbe mbalimbali huishi. Misitu ni chanzo cha kupata hewa safi kwa binadamu na kwa viumbe hai vyote.

Kilimo cha haidroponi, hii ni tekinolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc", yanayosafirisha kimiminika hicho kwenda kwenye mimea.

Kilimo cha haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ambayo yanajulikana kwa jina la 'PVC'. Mabomba hayo yanapitisha virutubishi kwenda kwenye mizizi ya miche iliyounganishwa na mabomba hayo.

Sayansi ya haidroponi ni teknolojia ambayo inahusisha uchangayaji wa virutubishi na maji, vinavopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Ambayo husaidia mimea kukua bila kutegemea udongo, njii hii inahusisha utoboaji wa mabomba hayo, na kupitisha miche katika matundu ya mabomba haya.

Kilimo cha haidroponi hii ni teknnolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc, ambayo hutobolewa matundu madogomadogo, na kupitishwa mimea ndani yake ambayo huchukua virutubisho kutoka kwenye maji yanayopita katika mabomba hayo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi na maji katika mabomba maalumu yaliyotobolewa aina ya PVC, na kuwekwa miche ya miti ambayo inakuwa bila kutegemea udongo kwa ajili ya kufyonza virutubishi hivyo vinavyopatikana kwenye maji.

Kilimo cha haidroponi. Hii ni sayansi ambayo hutegemea miche ya miti kukua bila kutumia udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", yanayotobolewa matundu na kuhifadhia mimea hiyo.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii ni mahususi ambayo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya pvc kwenda kwenye miche hiyo.

Mponi, hii ni sayansi ya kilimo inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya " PVC ". Njia hii inasaidia mmea kukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi teknolojia ya kisasa inayosaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyo safirishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC" yanayotobolewa matundu madogo madogo na kuwekwa mimea juu yake.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha mimea kukua bila kutegemea udongo, njia hii inategemea teknolojia ya uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc", ambayo hutobolewa matundu madogo na kupitishwa miche ya miti juu yake.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji. Vinavopitishwa kupitia mabomba maalumu, ambayo husafiri mpaka kwenye mimea, na kufyonzwa kupitia mizizi ya mimea hiyo.

Nyasi ya haidroponi yenye teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina PVC. Mabomba hayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitisha miche ya mimea kwa ajili ya kufyonza.

Hidroponiki teknolojia inayorahisisha ukuwaji wa mazao bila kutegemea udongo, njia hii inategemea urutubishi wa mchanganyiko pamoja na maji vinavyosafirishwa kwa kutumia mabomba maalumu aina ya"PVC" .

Teknolojia ya hydroponi: Hii ni sayansi ya kilimo ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo njia ambayo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "p v c".

Haidroponi ni sayansi ya mimea ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao ya miti bila kutumia udongo. Njia hii inahusishwa na uchangaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalum aina ya PVC.

Kilimo cha kisasa cha hydroponiki, hii ni teknolojia ambayo huusisha ukuwaji wa miche mingi bila kutumia udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi vinavopitishwa mahususi katika mabomba maalumu aiana ya "PBS" ambayo hutobolewa matundu madogo na kupachikwa majala hayo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ambayo, inahusisha uchanganyaji wa virutubisho na maji vinavyopitisha mahususi kwa miche ya miti, ili kukuwa bila kutegemea udongo. Njia hii ni maususi ambapo virutubisho hivi hupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya " PVC ".

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ya kisasa inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba ya aina ya 'PVC' ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kupenyezwa miche ya miti ambayo hukua bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo ambacho inahusisha ukuaji wa mkmea bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi kwa kuchanganya virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya 'PVC'.

Ufugaji wa kisasa wa kuku, ni aina nzuri ya ufugaji kwani huwawezesha kuku kukua katika mazingira safi na ya kisasa pia kupata chakula kingi na maji masafi yaliyoweza kuchanganywa na dawa, kuku wazuri wa kupendeza huweza kupatikana kama ukitumia ufugaji wa kisasa.

Kilimo cha viwandani kwa ajili ya uzalishaji wa mazao pamoja na usindikaji wa mazao kama kuku pamoja na uzalishaji wa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na nyama ya kuku. Huku katika eneo la kiwanda wakiwa wameshamiri kwa wingi pamoja na wenye afya tele.

Mazao ya biashara vitunguu vilivyokomaa vizuri na kuvunwa shambani kwa ajili ya kupelekwa kiwandani, ili kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na vitunguu hvyo kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii ni nzuri na ya kisasa iliyopambwa kwa rangi nzuri kijani na nyeusi. Mashine hii hutumika kulima katika mashamba makubwa, ina uwezo mkubwa wa kulima katika mtiririko mzuri wa kupendeza.

Kilimo cha mazao ya shambani ambayo hutumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao ili kutengeneza bidhaa tofautitofauti, huku mazao hayo yakiwa yamelimwa katika shamba kubwa la kisasa linalotumia mifumo ya kisasa ya umwagiliaji na teknolojia ya kilimo cha kijani.

Kilimo cha mazao ya viwandani, kwa ajili ya uchakataji wa mazao na usindikaji kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za chakula, kama nyama ya kuku, huku mazalia haya ya kuku yakiwa yamehifadhiwa katika eneo maalumu ndani ya shamba la kiwanda hicho.

Kilimo cha viwandani, ni kilimo cha kupendeza kinacholimwa katika mtiririko mzuri mfano, kebichi zikiwa zimelimwa katika mistari uliyonyooka na kustawi vizuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu na wanyama kwa ujumla.

Kilimo cha mazao ya viwanda inayofanyika kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao, ndani ya kiwanda kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za chakula na vinywaji, huku ndani ya shamba hilo lililomea bidhaa mbalimbali ambazo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Kilimo cha viwanadani; kwa mazao ya migomba. Ndizi zilizomea vizuri katika migomba iliyolimwa katika shamba la kiwanda, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kupata mazao ya biashara.

Kilimo cha viwandani kwa mazao yanayochakatwa na kusindikwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa za vinywaji. Huku kukiwa na trekta mashine inayopalilia shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Mashine nzuri na za kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo, mashine hizi huweza kulima eneo kubwa kwa muda mfupi. Pia hutumika kuvuna mazao ya aina mbalimbali, ina uwezo wa kuvuna mazao mengi kwa muda mfupi pia.

Kilimo cha viwandani, mahususi kwa usindikaji na uchakataji wa mazao maalumu kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofautitofauti, kama vyakula pamoja na vinywaji, huku katika shamba eneo la kiwanda kukiwa kumelimwa mazao mbalimbali ambayo ni mahususi kwa uchakataji na usindikizaji wa mazao.

Kilimo cha viwandani. Ni kilimo kipya na cha kisasa, kinachomuwezesha mkulima kupata mazao mengi katika eneo dogo. Ni kilimo ambacho kinatumia teknolojia nzuri na ya kisasa, ikiwemo kufunga taa ndani ya jengo kwa ajili ya kufanya mmea kukua, kwa mbadala wa mwanga wa jua.

Kilimo cha viwandani kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao tofauti , Yanayotumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine. Huku ndani kukiwa na uchakataji na usindikaji wa mazao tofauti.

Ufugaji wa kisasa ni njia nzuri na bora inayoweza kutumiwa na wafugaji. Ufugaji wa kisasa humwezesha mfugaji kuweza kupata maziwa mengi ikiwemo na nyama nyingi kwa wale wanaofuga ng'ombe.

Mabomba maalumu yanayohusishwa na kilimo cha umwagiliaji, yaliyotandanzwa maalumu, katika ardhi iliyolimwa mazao. Mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo, yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji kwa njia ya kunyunyiza maji kwenye shamba.

Mfumo wa mabomba ya umwagiliaji uliotandazwa eneo la shamba, ikinyunyiza maji katika eneo hilo. Sehemu ambapo kumeota miche ya mazao mbalimbali katika shamba hilo, ikiwa ni njia moja ya kustahimili ukavu.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika majaruba ndani ya shamba, mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo yanayosaidia shughuli ya umwagiliaji kwa kunyunyiza maji katika majaruba yaliyopandwa mazao ya mbegu.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogo madogo yaliyotandazwa eneo la mashambani, huku yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo yanayonyunyiza maji katika vitalu vya shamba kwa jaili ya kuhakikisha uzalishaji wa mazao.

MIfumo ya umwagiliaji, ni hali ya kisasa inayoweza kutumika katika makampuni mbalimbali yanayojishughulisha na shughuli za kilimo. Mifumo ya umwagiliaji huwezesha kudondosha tone la maji kwenye kila mmea na kila mmea kuweza kupata maji ya kutosha na kukua vyema.

Mabomba ya umwagiliaji ,yaliyounganishwa katika bomba maalumu ,linalopokea maji kutoka katika injini inayosukuma, pampu ndogo inayosukuma maji katika eneo la shambani, kwaajili ya unyunyuzaji wa mazao mbalimbali yanayo mea katika ardhi hiyo.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa vizuri katika shamba lililopandwa miche ya mazao kupitia mabomba madogomadogo, yaliyotobolewa matundu kwa ajili ya kunyunyiza maji ndani ya shamba hilo ili kuhakikisha ukuaji wa mazao ya miche midogomidogo ya mazao ndani ya shamba.

Kilimo cha umwagiliaji. Ni kilimo cha kisasa ambacho humwezesha mkulima kulima mazao ya aina mbalimbali, pasipo kutegemea mvua. Umwagiliaji huu wa kisasa humwezesha mkulima kupata mazao mengi kwani mimea mingi hupata maji ya kutosha.

Mifumo ya umwagiliaji wa mabomba madogomadogo yaliyofungwa katika shamba kubwa lililomea mazao mbalimbali, huku likitegemea kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kwa ajili ya uvunaji wa mazao mengi na yenye ubora mkubwa.

Kuliko cha umwagiliaji ni kilimo kipya na cha kisasa ambacho humuwezesha mkulima kulima mazao ya aina tofautitofauti. Huku kila mche ukipata tone la maji ambalo huwezesha mche huo kukua katika hali ya usalama na kuleta mazao mengi zaidi.

Mfumo wa umwagiliaji, mabomba ya kisasa yaliyotandazwa katika vitalu vidogo mahali palipomea mazao mbali mbali, mabomba yaliyotobolewa kwa matundu madogo madogo yanayosaidia umwagiliaji kwa kunyunyiza maji katika mashina ya mazao hayo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyoundwa kwa miti mikubwa na midogo, nyasi ndogondogo, mapori pamoja na milima inayozunguka eneo hilo, huku kukiwa na mifumo ya umeme inayopita katika eneo hilo likisafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu kwenye sehemu nyingine.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili huku ikiwa na miti mikubwa na midogo yenye kivuli chepesi, nyasi zilizokauka pamoja na miti mikubwa na midogo inayozunguka eneo hilo; linalopakana na kilele cha mlima Kilimanjaro.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na ardhi tulivu kame huku kukiwa na miti michache iliyostawi na kumea katika maeneo tofautitofauti. Anga lililo na mawingu machache pamoja na ardhi yenye vichaka vidogovidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti yenye kivuli. Wanyama wanaorandaranda katika eneo ilo. Nyasi ndogo zenye kijani kibichi, zilizotoka katika ardhi yenye udongo mzuri. Huku zikiwa zimezungukwa kwa pori dogo lenye miti mikubwa na midogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili uliozungukwa na milima mikubwa katika eneo hilo, eneo ambalo limepandwa miche ya miti mikubwa, nyasi ndogo pamoja na ardhi yenye udongo wenye rutuba. Huku kukiwa na mabonde na milima katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopangwa kwa miti midogomidogo, nyasi ndogo pamoja na mawe makubwa yaliyobebana katika eneo la wazi. Sehemu ambayo imezungukwa na mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti pamoja na vichaka vidogovidogo vilivyoota katika eneo la mlima mkubwa. Huku mlima huo ukiwa umezunguka eneo la tambarare. Mawingu katika anga yakiwa ni mawingu mepesi pamoja na nyasi ndogo dogo zenye kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu na mifupi, njia ya barabara ya vumbi kwa watembea kwa miguu, nyasi ndogondogo, vichaka vya maporini pamoja na anga lililofunika lenye mawingu mepesi mepesi.

Mandhari ya kuvutia inayoundwa na miti mikubwa na midogo, vichaka vidogo vidogo, ardhi yenye nyasi ndogondogo zenye rutuba pamoja na mifereji ya maji. Mto unaopita katika eneo hilo lilozungukwa na miti mikubwa na midogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na miti ya uoto wa asili, nyasi ndogondogo, majumba madogo na makubwa yaliyojengwa katika eneo hilo, mahali palipozungukwa na hewa nzuri pamoja na kufunikwa na wingu jepesi.

Bandari nzuri ya kuvutia inayopitiwa na bara bara ya vumbi, huku ikiwa imeota miti mikubwa mirefu, eneo lililozungukwa na milima na mabonde katika ardhi iliyomea vichaka vidogo vidogo pamoja na nyasi fupi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na wingu zito, lenye mawingu manene. Huku kukiwa na mlima mrefu ulioshamiri kwa miti iliyoota juu yake, pamoja na mabonde. Huku kukiwa na nyasi zenye ardhi yenye udongo nzuri, pamoja na misitu midogomidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa na mawe makubwa yaliyosimama na kubebana, huku yakizungukwa na miti mikubwa na midogo pamoja na anga lenye mawingu mepesi. Huku ikiwa imezungukwa na msitu mnene unaozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozungukwa na miti mikubwa na midogo pamoja na milima mirefu na mifupi. Huku eneo hilo likiwa limepandwa miche midogomidogo ya miti iliyokua vizuri na kukomaa.

Mandhari nzuri ya kuvutia mahali palipo pambwa kwa miti mikubwa na midogo, nyasi kavu pamoja na majengo yanayoonekana kwa mbali ya eneo, magorofa makubwa huku kukiwa na wanyama mbali mbali hususani Simba pamoja na wanyama wengine walioketi katika eneo hili.

Mandhari nzuri ya kuvutia mahali ambapo makorongo makubwa pamoja na nadharia ya mabaki ya njia inayopita maji yamesalia sehemu ambapo, inaonyesha kale kulikuwa na njia ya maji katika eneo hilo, lililofungwa na mapango makubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozungukwa na uoto wa asili, huku kukiwa na vyanzo vya maji, ziwa kubwa linalofurika maji katika eneo hilo. Huku kukiwa na miti mikubwa na midogo iliyochanua vizuri katika ardhi yenye udongo wenye rutuba.

Mandhali nzuri ya kuvutia, inayo pitiwa katikati ya barabara ya vumbi, yenye michilizi ya maji inayo chuluzika katika maeneo mbalimbali kwenye eneo hilo, huku anga la eneo hilo likionekana na mawingu mepesimepesi. Eneo lililozungukwa na miche mikubwa ya miti pamoja na vichaka vidogovidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopangwa kwa miti mingi midogo na mikubwa, ardhi yeye kijani kibichi pamoja na miti mikubwa na midogo; msitu unaozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na miti mikubwa, pamoja na milima na mabonde. Huku katika eneo hilo likiwa limefurika maji yaliyotuama sehemu moja kama bahari, pamoja na nyasi ndogo ndogo zilizomea vizuri, vichaka vikubwa na vidogo.

Eneo la wazi lenye mandhari nzuri na wote wa asili, huu katika eneo hilo kukiwa na miti michache yenye iliyoachana mbalimbali, nyasi zilizokauka vizuri kutokana na ukame pamoja na ardhi inayokosa rutuba, huku eneo hili likiwa limezungukwa na mlima mkubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa na ardhi yenye udongo mzuri, uoto wa asili, miti mikubwa na midogo pamoja na mandhari inayopendeza sana huku ikiwa imezungukwa na milima mikubwa pamoja na mabonde.

Kilimo cha mizinga ya nyuki iliyopangwa vizuri katika shamba kubwa, eneo lenye miti mingi mahali ambapo nyuki huzaliana na huizalisha asali kwenye mizinga hiyo, kwa ajili ya chakula kwa binadamu, pamoja na kuuzwa kama biashara.

Ufugaji wa wanyama hususani mbuzi katika eneo la wazi, mahali ambapo zizi la mbuzi hao limetengenezwa vizuri kwa miti bora na mbao za kisasa, huku kukiwa na sehemu ya kuweka chakula kwa ajili ya mbuzi hao.

Ufugaji wa kuku wa kisasa unaofanyika katika eneo maalumu, sehemu ambapo imejengeka vizuri na kuwekwa mabanda ya kisasa. Kwa ajili ya uhifadhi na ufugaji wa kuku hususani kuku wa mazao na kuku wa nyama.

Ufugaji wa kuku wa mayai wa aina tofautitofauti wenye rangi nyeupe pamoja na rangi nyekundu ndani ya banda, huku kukiwa na mayai yaliyowekwa katika matenga ya kuhifadhia mayai hayo ndani ya banda na mkulima anayefuga kuku.

Ufugaji wa kuku hususani ufugaji wa kuku wa mayai na wa nyama katika eneo kubwa, mahali ambapo kuku hao huifadhiwa na kufugwa kwa njia za kisasa huku wakipatiwa chakula pamoja na dawa kwa ajili ya kuhakikisha uimara wa afya zao.

Ufugaji wa kuku unao fanyika katika eneo la ndani ya banda, lililo tengenezwa vizuri chupa za maji pamoja na hewa safi, huku kukiwa na kuku mbalimbali hususani kuku wa nyama pamoja na kuku wa mayai, waliofugwa katika eneo hilo.

Miche ya mazao iliyomea vizuri katika shamba kubwa, likitokana na upandaji wa mbegu za mazao katika shamba hilo. Hususani mbegu zilizopandwa katika mashina madogo madogo, vitalu vilivolimwa katika eneo hilo na kupandwa mbegu hizo.

Mbegu za simlo ni mbegu nzuri na za kisasa zinazotumiwa na wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha mbogamboga mboga maalumu ikiwemo kabichi ni mboga ambayo inapendwa kwa jamii nyingi za kiafrika na hata jamii za watu wa ulaya.

Miche ya mazao iliyoota katika shamba kubwa lililopandwa mbegu za mazao, ambayo imechipua vizuri kwa ajili ya uhakika wa ustawi wa mazao bora na mbegu za kisasa zenye ubora, kwa ajili ya kilimo cha biashara na chakula.

Mazao yanayotokana na mbegu za kilimo kama mahindi, maharage, njegere, choroko, kunde pamoja na mazao mengine ambayo yamehifadhiwa vizuri katika matenga madogo madogo yakiwa yamepangwa nje pembezoni.

Mbegu za kilimo zinazotokana na mazao mbalimbali kama: maharage, mchele, unga, ndizi pamoja na udaga, huku kukiwa na choroko pamoja na mbaazi zilizohifadhiwa vizuri katika magunia yaliyofungwa vizuri.

Kilimo cha mbegu za mazao zilizopandwa katika ardhi yenye rutuba na udongo mzuri, kwa ajili ya kuhakikisha uzalishaji wa mbegu bora kwa mazao ya kilimo na mazao ya biashara.

Kilimo cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wq miche bora yenye afya kwa ajili ya ukuzaji wa mazao yaliyostawi vizuri. Zilizopandwa katika maeneo yaliyowekwa vizuri. Eneo la shamba lililohifadhiwa vizuri kwa vitalu bora.

Miche ya mazao iliyomea katika shamba kubwa baada ya upandaji wa mbegu za mazao katika shamba kubwa lililofungwa mabomba maalumu, kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji mazao hayo yaliyokua vizuri kutokana na mbegu mbalimbali zenye ubora.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri chenye maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama “ Royal Seeds”. Huku yakiwa na picha ya mazao yanayopatikana ndani ya kifungashio hicho kilichopakwa rangi ya rangi kijani.

Mbegu zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa kilo mbili kilicho andikwa maandishi yanayosomeka kama ''EASEED'' huku juu ya kifungashio hicho, kukiwa na maandishi mengine yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza ''COW PEAS'' pamoja na maandishi na alama tofautitofauti.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kama "EASEEDS". Maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, pamoja na picha ya zao la mchicha kuashiria aina ya mbegu zilizopo humo.

Mazao ya mbegu za kilimo yatokanayo na upandaji wa mbegu mbalimbali kama mahindi, maharage, choroko, njegere, ubuyu pamoja na mazao mengine hususani nafaka. Yakiwa yamehifadhiwa na kuwekwa vizuri katika vyombo vidogovidogo, vilivopangwa katika mistari sawa.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo ,kilichofungwa kwa ustadi mkubwa huku kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "simlaw seed",pamoja na picha ya jani, linaloashiria aina ya mbegu iliyo ndani ya kifungashio hicho.

Banda dogo. Chumba ambacho kimetengenezwa vizuri kwa mabati magumu; chumba ambacho hutumika kuhifadhi wanyama kama mbwa, kuku, mbuzi pamoja na wanyama wengine. Huku kukiwa na mbwa wawili wakali waliosimama mbele ya banda hilo.

Wataalamu wa tiba za wanyama waliobobea katika afya za wanyama , hususani mbwa ,wakiwa katika eneo maalumu, jengo maalumu ndani ya hospitali wakifanyiwa uchunguzi na kumpa chanjo mbwa aliesimama katikati yao juu ya meza ndani ya hospitali hiyo .

Kibanda cha mbao kilichoezekwa kwa mabati huku kikiwa kimetengenezwa kwa milango midogo pamoja na madirisha yanayopitisha hewa, mahusui kwa ajili ya kuhifadhia wanyama kama mbwa, kuku pamoja na ndama.

Kibanda kidogo kilichotenegenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati, huku ndani ya kibanda hicho kilichotengenezwa vizuri kikitumika kufuga wanyama, hususani mbwa wakali katika eneo la majumbani kwa ajili ya ufugaji na uhifadhi wa wanyama hao ndani ya kibanda hicho.

Wanyama wa porini, mamba mkubwa. Mnyama anayeishi nchi kavu pamoja na kwenye maji, akiwa amepumzika pembezoni mwa vyanzo vya maji. Huku akiwa ameachama mdomo kwa ajili ya kutoa hewa chafu pamoja na kupumua.

Wanyama wa porini twiga wakubwa wakiwa katika eneo la hifadhi, huku mmoja wa twiga hao akiwa ameshikwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku usoni mwake akiwa amevalia barakoa nyeusi kwa ajili ya kujilinda na maambukizi ya magonjwa.

Twiga mnyama wa porini aliyenona vizuri akiwa katika eneo la hifadhi, nyuma yake kukiwa na misitu minene inayozunguka eneo hilo. Kwa ajili ya kuwakilisha aina ya mandhari na mazingira anapopatikana mnyama huyo.

Wanyama wa porini, tembo wakubwa waliowekwa katika eneo la wazi. Huku wakizungukwa na watu mbalimbali, watalii kutoka maeneo tofautitofauti wakiburudishwa na kuangalia wanyama hao. Huku kusoma na kuzielewa tabia za wanyama hao.

Wanyama wa porini kiboko wakubwa wanaoishi na kwenye maji, pia wakivuka kutoka eneo moja la maji kuelekea eneo jingine la maji katika sehemu ya nchi kavu, kwa ajili ya kujitafutia chakula na makazi ya muda mfupi.

Pundamilia ni mnyama wa porini; wanyama hawa hupendelea kuishi sehemu isiyokuwa na miti mingi, bali hupenda kuishi sehemu yenye nyasi fupi kwa ajili ya kujipatia chakula chao kwa urahisi, pundamilia ni wanyama wanaoishi porini kama kivutio kwa binadamu na kama mali asili.

Tembo mkubwa mnyama wa porini akiwa katika eneo la hifadhi, mahali panapolindwa na askari wa wanyama pori, akiwa katika eneo la wazi sehemu ya ardhi yenye udongo mkavu, iliyozungukwa kwa miti mingi yenye kivuli kikubwa.

Ndege wa porini mwenye miguu mirefu, mwenye manyoya meupe na madoa meusi akiwa katika uduara mkubwa huku akiwa amechanua vizuri, tausi ndege anaeruka umbali mrefu.

Mnyama wa mwituni tumbiri wadogo wakiwa katika eneo la nyanda ya juu, huku wakiwa wameketi kwa kupumzika mbele kukiwa na mche wa mti uliostawi vizuri, huku akiwa mwenye afya tela na ma.

Tembo ndiye mnyama mkubwa zaidi wa mwituni. Tembo ni kivutio kikubwa kwani watu wengi hupenda kwenda msituni kumuangalia. Tembo mmoja huweza kula kiwango kikubwa cha majani. Tembo hupendelea kula matawi ya miti kuliko majani yaliyo chini ya ardhi.